Huyu anaonyesha picha ya dawa. Dawa hii inatibu ugonjwa ya COVID na magonjwa ya Korona ya kwaambukizana. Na hii dawa picha inaonyeshwa na mwanamke na ni dawa ya kukunywa.

Bidhaa hii hutumiwa kunawa mkono. Pia hiyo ndoo ya chini nyeupe inawekwa maji ambayo ishaatumiwa ambayo ni chafu. Hii bidhaa inapatika shuleni, hospitalini, hoteli na kwingine.

Hawa nayo wamesumbuliwa na maji, kuna mafuriko ya maji hapa, maji mengi zinaharibu mimea kama ya ndizi nakadhalika ambayo hizi maji zinaweza umiza pia watu kuvunja manyumba na mengineyo.

Kuna maji mingi sana. Maji hii zinatoka kwa mto, zimeharibu maji mzima. Maji hii inabeba hadi gari. Gari imeharibiwa na maji . Barabara wameharibu, watu hawawezi pita kwa barabara, watu wateteleza waanguke chini na wabebwe na maji hadi kwa mto na wakienda kwa mto wanakulwa na mamba.

Dawa hii inatibu magonjwa matatu ambayo zina sifa mbaya humu nchini zingine zina virusi ambayo zinaua watu . Magonjwa hayo matatu moja inasumbua watoto sana ilhali wengine wawili wanasumbua watu wote ambao wameishi humu nchini. Dawa hii huzuia hiyo ugonjwa.

Mama amejifungua na mtoto wake mdogo sana, ameshika mtoto ambaye amejifungua ss....

Nyumba zimebomoka za kutosha. Hawa ni wajengaji nyumba wa humu nchini wanataka kujenga nyumba maridadi kubwa tena. Nyumba hii ilikuwa nyumba ya aina ya ghorofa lakini mimi sijui ni nani alivunja na kwa nini imebomoka hivyo.

Hii ni dawa ya kumeza. Dawa hii ina sifa nzuri sana. Inasemekana dawa hii ina uwezo mkubwa sana wa kuua maradhi ya aina tofauti. Dawa hii ya chupa nyeupe ambayo dawa yenyewe pia ni nyeupe, kuna moja nyekundu, kumaanisha ni tofauti na zinafanya kazi tofauti.

Huyu mama anadungwa sindano ya chanjo kwa mkono upande ya juu, mkono wa kushoto upande wa juu huu sindano.

Hapa kuna vitanda vya kulaliwa na wagonjwa, kuna madaktari wanahudumiwa, wanahudumia wagonjwa, na kuna wagonjwa wanahudumiwa na daktari, vitanda vime...

Chupa ambayo imebeba dawa ya miti shamba, hii miti ambayo imetajwa hapa ina sifa kinzani humu nchini. Imemea sana...

Hii inaonyesha soko ambaye inachomeka inazimwa. Naona maji, wananchi, na kuna moto, kuna moshi na wengineo wanasaidia kuzima.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyeupe na amefunika mdomo na mapua ambaye amevaa miwani anashona cherehani. Huyu mwanamke inaonekana anatengeneza vitu za kufunga mdomo na mapua za kuzuia ugonjwa ya homa.

Picha naona inaonyesha wanafunzi wa shule, ama wasichana wanasaidiwa na always na sabuni pia, picha inaonyesha watu wakisherehekea na wakisaidiana

Watoto hawa watatu ambao ni wa kike, wana shida ya mkono. Mkono yao imegeuka vidonda, vitu nyeupe nyeupe zinakaa sabuni ambayo zijulikani na mingineo.

Kuna daktari mwanamke mrembo sana ambaye amejiandaa vizuri, kwa hamu na ghamu, anadunga mteja wake au mtu ambaye anamhudumia ambaye ni mwanaume, mwanaume huyu ameweka mkono kwa kifua kumaanisha yeye ni mgonjwa sana.

Hii ni ngamia imelala chini. Ngamia hii imefungwafungwa. Imebeba mzigo. Hii ngamia ni ya kupandwa na binadamu wawe wanasafiri nayo kama gari.

Hii ni mfereji Haina tofauti. mifereji hii hutumika kunawa mikono. Saa hii inatumiwa na wanafunzi wa shule. mifereji hii Ina maji na sabuni. Hao wanafunzi wanatumia vizuri sana.

Hawa madakitari ni wawili. Wote wanahudumia mteja ama mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu shida yake ni jino ama meno. Anang'olewa meno na kuwekewa ingine na hao madakitari.

Watu hawa wamepata mafuriko ama msiba ya maji. Maji imejaa kila mahali hadi inataka kuingia kwa manyumba. Hadi mbuzi imetoroka kwa nyumba ili ijizuie maji mbuzi imee.....

Hiki kitu kinaitwa always , hutumiwa na wanawake ama wasichana ambaye zinasumbuliwa ama wanapata damu inatoka kwa mwili yao haswa upande wa kizazi ya kuzalia wakati ikifikapo.

Mafuta hii ambayo inakaa soda ya kukunywa inasemekana ya kwamba inapunguza uzito kwa mwili, mwili ya wanadamu, kama una shida nyingi ambaye ya uzito huwezi jisaidia unafaa kutumia hii ili upunguze uzito mingi na inamaliza mafuta mwili.

Hii picha inaonyesha dawa. Dawa ambayo imewekwa kwa chupa nyeupe. Hii dawa ni dawa ya miti shamba ama dawa ambayo imetengenezwa kutoka miti ambayo inatibu ama inasaidia wanadamu.

Hii inaonyesha rasharasha ama daktari wakikimbia kuhudumia hii mtu mmoja. Hii hali ni hali ya hatari sana watu wengi hukufa wakati wako kwa hii hali hatari sana.

Hii ni meza ya kupata ujumbe na kukaribisha wateja hospitalini ya kutibu meno au jino. Ukiwa na shida ya jino ama unataka kubadilishiwa jino au meno fulani ama unataka kutolewa ama kung'olewa unaenda hapo unasaidika.

Naona mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyeusi, anatumia bidhaa ya kuzima moto anazima moto. Huyu mwanaume ni kama ako na ujuzi wa kuzima moto kulingana na venye.

Chupa hii ambayo ina rangi tofauti kama nyeupe na manjano nyekundu ilhali ina sifa mzuri sana. Inasemekana chupa hii imebeba dawa. Kuna dawa ndani yake ambayo inamezwa na wateja kama mimi na wewe. Dawa hii hutibu vitu tofauti.

Hawa wamefanikiwa na maji. Hawa ni wanawake wawili wanachota maji na besheni za aina tofauti nyeupe. Hawa watu wawili wamejawa...

Hiii ni duka la kitamaduni. Duka hii huuzwa vitu tofauti kama mafuta ya kujipakwa na wazee kama asali. kama miti shamba. Kama picha ya watu ambawo walikuufa mbeleni.

Hapa ni mahali ya kutibu watoto. Hospitali hii upande hii ambaye sahii tunaona picha yake ni mahali ya kutibu watoto na wamama ambao wamejifungua na wamama mjamzito ambaye wako na mimba.

Hapa ni kama kumetokea ajali barabarani. Magari mawili makubwa tofauti, moja ambaye inabeba petroli na mafuta ya gari, ingine ambaye ni aina ya gari ya lori ambaye imebeba mzigo mzito zimegongana hadharani.

Hawa watu wanne, wanawake watatu na mwanaume mmoja, ambaye amevaa nyeusi, wanatuonyesha jinsi ya kuosha ama kunawa mkono. Mwanaume huyu akiwa na mwanamke mmoja ambaye amevaa shati nyeupe,

Hii picha inaonyesha mavazi za kimila ya kabila moja ambaye ina sifa imo nchini. Kabila hiyo ni Masai. Masai huvaa nguo nyekundu nyekundu na hutoboa masikio zao.

Huyu ambaye amevaa nguo zinashikana na mkono ameweka kitu nyeupe pia amevaa kitu ya kupuma anabeba jericani mbili hizi jericani zimechorwa alama ya hatari ya kumaanisha huyu anabeba vitu hatari.

Vitu hivi ni vitu vya kitamaduni, vitu hivi hutumika kama vyombo vya zamani sana. Zamani za kale hapo mbeleni, vitu hivi vilikuwa vinatumika kukamua maziwa, kukunywa damu na mengineo.

Kuna ajali ya moto, wazima moto hao wameajiandaa sana kwa hamu na ghamu ili wazime moto hii isichome watu wote, huku nchi yao hii imechomeka nusu, miti zimeadharika, watu wamekufa wengi.

Hawa ni, hawa watu wanaume na wanawake wamevaa nguo ambaye ina sifa moja sana. Sifa hii hujulikana nchini mzima wako na kitanda moja ambaye kuna mgonjwa juu yake. Hawa wateja wanahudumia hawa wagonjwa kwa haraka.

Madaktari hawa wanahutubiwa na daktari mkubwa. Daktari huyu anatoa habari ya kwamba hali si nzuri humu nchini. Magonjwa aina tofauti ,maradhi ambaye ina machungu sana imetokea huku wakimaliza watu kwa haraka na wa...

Daktari Moja mwanamke anahudumia mwanamke mwenzake ambaye ni mteja wake, Ambaye ako na shida ya jino, Kujaziwa jino ambaye imekatika katikati, Hilo jino Moja inasumbua huyo mwanamke.

Hawa ni watu watatu wamekaa mahali moja na wote ni wanawake. Mmoja anauliza mwingine swali huku ilhali mwingine anaangalia kando akiskiza kenye wanaulizana. Wote wamevaa nguo zinafanana kama nyeusi na zinginezo.

Watu ama wamama na watoto wanachota maji ,hii maji imetoka kwa ardhi na inachotwa na wamama na watoto kwa majerikeni.

Hii ni barabara imejazwa maji. Maji zimejaa kila mahali, bodaboda inashindwa kupita juu ya maji, ile hali ingine kitu hii inaitwa Tuktuk ama Bajaj kwa jina la kiswahili.

Kuna daktari mmoja ambaye mwanaume amevaa nyeupe. Kuna dawa yakuosha nayo mkono, kuna mhudumiwa ama mteja au mgonjwa ambaye anahudumiwa amekaa mbele ya daktari. Mgonjwa huyu ambaye ni mwanaume...

Mtoto huyu mdogo anapewa dawa na daktari ambaye ni mwanaume, naye mama yake amesimama juu akiangalia venye mtoto anahudumiwa na anafurahia pale anacheka vizuri.

Huyu mwanaume amepiga picha kama amevaa fulana nyeupe ameshika kitu ndani ya kisima ama mahali ya kuuza vitu zinakaa dawa lakini hatuna uhakika ni dawa. Mtu huyu....

Huyu mama anapewa, anapewa sindano moja na daktari. Huyu daktari anabeba mzigo, ako na mzigo ya kubeba dawa, na huyu daktari, ambaye amevaa rangi nyeupe...

Daktari huyu anatibu huu mgonjwa ambaye ana shida ya meno. Mgonjwa huyu mmoja anahudumiwa na daktari mmoja ambaye amejiandaa. Amefunika uso, mdomo na mapua, huku mkono ameweka vitu za kujiadhari.

Mama huyu anapimwa na madaktari watatu, wote wanawake, ambao wamevaa nguo nyeupe na amepimwa kabisaa upande wa juu, sijui shida yake ni gani labda mwili ina.

Hii ni kimila na desturia ama historia ya masai, nandi, rendile pokomo na wakenya wengine. Hii kitu chungu ama poti hili ama chungu iliyotumika kwa njia mbili tofauti ya kukunywa maziwa maji ama kukunywa damu. Hii kitu huifadhi

Hii ni bidhaa Moja ya kubeba dawa haina tofauti, damu na zingine. Bidhaa hii Ina sifa ya ubaridi. Ni baridi inayoifadhi yoyote imewekwa ndani yake ili isiharibike ama isioze.

Kono hii ni mkono ya mwanamke ambaye ameshika dawa. Dawa hio ya chupa nyeupe yenye ametoa dawa. Hii dawa ni ya kutibu ugonjwa sana.

Hawa watu ambaye wamevaa nguo maaina tofauti ya kuonyesha alama. Wanawake na wanaume hawa, wamebeba ndoo mbili nyeupe, ambaye hizo ndoo zina mfereji za kufunga na kufungua. Zinakaa za kuosha mkono.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni daktari, yule mwingine ni mteja mbaye anahudumiwa na daktari huyo. Wote wawili ni wanawake. Isitoshe, kuna tarakilishi na mengineyo humu ndani.

Mama huyu amepata watoto mapacha, watoto wawili mara moja. Amebarikiwa na Mungu. Hata madaktari ambayo walikua wanamsaidia kujifungua wanafuraha sana kwa sababu Mungu amembariki yeye.

Dawa hii hutibu vitu, hutibu vitu tofauti. Magonjwa matatu ambayo yana sifa humu nchini, inatibu na kukinga, hudunga watoto ili iwakinge ugonjwa ambao unaitwa measles ilhali kuna virusi ambao zinaitwa rubela zinasumbua humu wananchini.

Huyu mwanamke ambaye amelala chini akifungua mdomo anahudumiwa na madaktari mawili. Madaktari wawili hawa wanaume wanagoa jino ama meno. Hawa madaktari wanamtibu vizuri naye amesubiri vizuri akiamini.

Manyumba zimeporomoka, ghorofa nzima chini. Ghorofa nzima imeporomoka, imevunjwa iko ardhini lakini hatujui nani amevunja. Huku wanadamu wanaume wamekutana kwa wingi wakipiga picha.

Daktari anahudumia mgonjwa mmoja. Huyu mgonjwa shida yake ni meno ama jino moja itolewe ama ing'olewe. Naye daktari amevaa vizuri amejiandaa vizuri ili ahudumie mteja wake.

Dawa hii ni dawa nzuri sana, hutibu ugonjwa ambaye ina sifa kinzani humu nchini. Ugonjwa huu ni wa kukohoa, ukishikwa na baridi sana, ukikaa mahali ambayo hujui, ukienda hewa tofauti, ugonjwa hii inaumiza watu sana na dawa inasaidia.

Kuna chupa nne tofauti. Chupa hizi ni za dawa, zina dawa ndani. Dawa hizi zingine ni za kuongeza damu na kuongeza afya. Chupa hizi za dawa zingine zina dawa za kutibu ugonjwa tofauti.

Daktari anahudumia mtoto na mama yake amemshika. Daktari huyu anampatia mtoto dawa ya mdomo ambaye ni chanjo inaitwa polio. Inasaidia kuzuia ugonjwa ya polio.

Madaktari hawa wawili wanahudumia mteja mmoja hao madaktari wawili ambao ni wanawake wana

Hii dawa ambayo ni ya rangi ya manjano ni ya kupunguza machungu. Dawa hii hupatikana kila mahali nchini, kila hospitali, kila famasi na kila mwenye anauza dawa. Dawa hii hupunguza machungu.

Hii picha inaonyesha bidhaa za kucheza mchezo ya mikono ya kadi. Mchezo hii inaitaji ujuzi mwingi sio kila mtu anaweza...

Huyu ni daktari wa kike ambaye anawahudumia, daktari mwanamke ambaye anahudumia mtoto mdogo ambaye amezaliwa mamake humo hospitalini.

Dudu hii ambaye ina jina ngumu sana, hii lugha ya kiswahili, inamaliza miti, matawi za miti kwa siku moja au mbili. Hii kitu ina kula sana na kuna miti moja humu nchini haikulli na hiyo ni mwarubaini.

Hii ni hospitali ya kutibu meno ama jino, ukiwa na shida ya jino ama meno, unafaa kutembelea daktari huyu akuhudumie. Ilhali kuna TV, pahali ya kukaribisha ama kuburudisha wateja ambaye ina jamaa mmoja inajulikana sana humu nchini.

Hii ni choo. Choo hii hutumiwa na maaskari. Askari hawa na polisi hutumia hii choo peke yao.

Mwanamke huyu anatayarisha dawa ya kunduga mteja wake. Mteja huyu ambaye ni mgonjwa mmoja ambaye ametembelewa hospitali juu ya kuwa na shida ya kutolala na shida zingine za ugonjwa za maradhi ya mwili.

Huyu anapea ama anapea mimea dawa ya kutosha ili imee vizuri sana iwe ya afya na itumike vizuri, naye hii dawa ambaye inaekwa kwa mimea inazuia vidudu ziharibu hizo mimea.

Hii ni uwanja, watu wamejitokeza kwa wingi, hapa hii mahali inakaa si mahali kubwa ambayo imeendelea, ni mahali kidogo, watu wamekuja kwa wingi.

Hospitali kubwa, hawa ni wafanyikazi wa upande wa kujifungua. Hawa ni madaktari ambayo uhudumia hawa watoto wadogo ambayo wamezaliwa na shida. Watoto na wamama ambayo wamejifigua uhudumiwa na hawa watu.

Waschana hawa wawili wanakaa kuwa wanafunzi wa shule, hapana hawa ni mmoja ni daktari na mmoja ni mzazi wa mtoto mdogo ambaye ameibeba. Daktari huyu anamuuliza mama maswali kuhusu mtoto wake.

Huyu dakitari mmoja mwanamke ambaye amevaa nyeupe anataka kusaidia huyu kijana. kijana akona shida ya mkono, hawezi kuweka mkono yake vizuri nyembamba, hawezi rudisha nyuma ama kukunja mkono.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa nguo za kimila na desturi ya kimasai. Masai ni wananchi aina ya wananchi wa kenya ambaye ni huyu napewa chanjo na dakitari.

Madktari ambao wamejikinga vizuri kujizuia magonjwa aina tofauti wamejitokeza kwa hamu na ghamu. Wamevaa nguo ambazo zinafanana nyeupe ilhali isitoshe wanainchi nao wametoka kwa wingi ili wasikize ujumbe ambao madaktari wako nayo na wasaidike.

Daktari huyu mwanaume ambaye amevaa nguo nyeupe ameshika shindano, ako na miwani na anadunga msichana. Msichana huyu mrembo ambaye amevaa sare nzuri sana ameshadungwa na daktari.

Mama amefua nguo na ameanika anafurahi sana mfereji inatoa maji nzuri sana, maji ambayo ni safi, anachota, ako na jerikani na besheni. Anafurahia ya kwamba maji imefika ya kutosha.

Madaktari hawa wawili, mmoja mwanume na mmoja mwanamke ambaye amevaa rangi nyeupe, wana-inaonekana wanahudumia mteja mmoja ambaye ni mmaanu-mwanamke.

Daktari huyu ni daktari ya watoto. Anahudumia mteja mmoja mama ambaye amevaa nyeusi. Huyu mama ana mtoto mdogo, bali amemshikilia naye huyu daktari ambaye amevaa nyeupe na nyekundu anataka kumshika mtoto.

Hii dawa inatibu ugonjwa na inandungwa mara moja. Ugonjwa ambaye inatibu hii dawa inaitwa measles ama virusi vya rubella, ndio inatibu hii dawa.

Hii inaonyesha Kuna shida ya kuumwa na kichwa Kwa watu wote. watu tofauti tofauti hapa hii shida hali yake ni

Hawa wanapima joto ya mwili ya huyu mzee ambaye amevaa kofia akikaa chini. Wamevaa nguo ya kujikinga, kumaanisha hawa walikuwa watu ambao wanapima ugonjwa ambaye imewacha sifa mbaya humu nchini, ugonjwa ya corona virus Virusi hizo ziliadhiri watu wengi sana.

Dawa aina mbili tofauti. Dawa moja iko kwa chupa ilhali ingine iko kwa glasi ambayo ni ya kuvunja na kudunga. Dawa hii hutumiwa kupunguza machungu kwa wagonjwa hosiptalini haswa wale wamefanyiwa upasuaji.

Kuna watu wawili hapa. Mwanaume mmoja nyeupe, mmoja nyeusi kumaanisha mmoja ni mwafrika ilhali huyo mweupe sana ni mzungu. Hawa watu wanafurahia.

Hapa kuna manyumba, na maji mingi, naona maji zimeingia kwa manyumba, manyumba mabati yao, imeharibika, manyumba zingine si ya mawe, ni ya Manyatta, manyumba imetengenezwa na matope, kuna miti ya ndizi imemea pale na miti zingine.

Hospitali hii ni ya kutengeneza ama kutibu shida ya mdomo, shida hii ni ya watu ambao wanaumwa na jino na meno, watu ambao wanataka kubadilisha jino, watu ambao wameng'oka jino na wanataka kuekewa.

Naona mtu anapeleka meli katikati ya maji ambaye iko na vitu kama nguo, na mazingineo mingi sana, ni kama maji zimeadhiri ama zimeleta shida kwa watu wananchi.

Dawa hii ambayo iko kwa hii chupa nyeupe, chupa hizi mbili na dawa ya kumeza inatibu maradhi ya aina tofauti, inapunguza uchungu, hupewa watu ambao wako na jeraha mwilini.

Daktari huyu anatoa dawa na kuisoma na kujua hali yake. Daktari huyu lazima asome hio dawa na apatie mteja ili izuie ugonjwa ile inazunguka. Ugonjwa huu ni ya virusi.

Hawa wanachota maji. Mama mwenye amevaa nguo nyeupe na amebeba jerikeni, anachota maji mahali anashikilia huyu manaume ambaye amefungwa kichwa kitu nyeupe.

Huyu ni askari wa mlango, huyu jamaa ananawa mkono kwa sabuni. Anasafisha mkono visuri ili asigonjeke ugonjwa ya tumbo.

Watu wanapakiwa kidole ya mwisho ya kushoto rangi nyeusi kumaanisha wale wamepiga kura, hiyo ni alama ya kujua wenye wamepiga kura ama hawajapiga kura.

Hii mahali kuna ukame, ngombe imekufa, wanaume wawili hapa ambao wanatembea, wanatembea na huzuni ju ngombve zimekufa na zimeisha. Kuna ukame, hakuna maji, hakuna mvua wala hakuna nyasi.

Mtu huyo anafukuza mdudu za kukula matawi za miti. Mtu huyu anakaa shambani mchungaji ama mtu wa kulima shamba ama mkulima. Anafukuza wadudu wengi sana.

Daktari huyu ambaye amevaa nguo nyeupe ambaye ni mwanaume na amevaa miwani na saa mzuri sana maridadi, alitibu msichana mdogo ambaye amevaa nguo nyeupe. Msichana huyu anamuangalia daktari vizuri sana ilhali daktari ameshika mkono yake.

Mwalimu mmoja huyu ambaye amevaa nyeupe na nyeusi anafunza watoto kadhaa aina tofauti watoto wa kike na kiume. Kimechakanikiwa hapa darasa kimoja humu mjini. Darasa hili linaonyesha vitu tofauti tofauti.

Hawa wawili wanaosha mkono. Kuna mwanaume na mwanamke, Hata si mwanamke ni msichana huyu. Na mwanaume anamsaidia na sabuni ya kuosha mkono ili asafishe mkono yake vizuri sana.

Hapa ni mahali ya kuweka wagonjwa aina tofauti tofauti. Wagonjwa wale ambao wako huku ni wa kike na kiume. Hawa wagonjwa huhudumiwa wakiwa hizi vitandani za hospitali. Vitanda hizi ni za hospitali na sio za mahali kwingine.

Mwalimu huyu mwanamke anafunza wanafunzi wa kike humaanisha hii shule ni shule ya wasichana. Mwalimu huyu ambaye amevaa mavazi nyeupe na rangi ingine amesimamisha msichana mmoja.

Daktari anaweka kitu kwa mapua ya ngombe. Ngombe huyu ameshikiliwa na daktari mwingine ili atibiwe na asaidiwe. Daktari huyu mwenye anatibu ngombe amejifundika usoni.

Madaktari mawili hawa ambaye wamevaa nguo tofauti wanatibu ng'ombe hii. Naona mmoja wao ameweka shindano ama kitu ya kupima kwa mapua ya ng'o......

Daktari huyu, anadunga mtoto sindano ya kujihadhari ama ya chanjo. Mama anashikilia mtoto wake, amevaa mask , na daktari bado amevaa mask .

Mama huyu ameleta mtoto wake hospitalini ili atibiwe ili apewe dawa ya kujikinga ugonjwa ya polio ugonjwa hii imeleta upinzani humu nchini imesumbua watoto wengi aina tofauti

Madaktari mawili hawa ambaye wamevaa nguo ya rangi wa manjano wanahudumia mteja mmoja katika hospitali yao. Huyu mteja shida yake ni mdomo, meno hapo. Ambaye meno zako zimekuwa na shi...

Mama anamsadidia mtoto, kujifunika, anafunika mtoto. Huyu ni dakatari. Huyu mama ni daktari na anasaidia mtoto, anahudumia mtoto. Mtoto ambaye anakaa amejifungua hospitalini.

Mtu huyu amepatana na ajali, naona kuna damu kwa godoro yake, magoti imefungua nguo hapo chini mahali ya kuweka chini ukitembea ishafungwa kwa sababu damu inatoka kutoka mtu huyu ni mgonjwa sana, Mungu amponye.

Hapa kuna maji chafu sana huwezi pita matope imejaa na ukianguka ndani ni hatari ukufe. Watu hawa wamekuja kwa wingi kuangalia shida ambaye inaendelea hapa. Hapa watu wanaweza kupoteza maisha yao bila kupitia mingi.

Huyu ananyunyizia shamba dawa na maji. Huyu mtu anazuia midudu aina tofauti na dege zisikuje kuharibu mimea ambayo inamea uku ndani ya shamba.

Mama huyu ameshika mtoto wake mdogo msichana mtoto wa kike naye anahudumiwa na daktari ambaye ni mwanamke mwenzake. Daktari anadunga ama anapea mtoto sindano ili awe na afya bora.

Hapa kuna shida ya maji, gari mkono tele, jerikani tele, watu tele, kumaanisha humu kuna shida ya maji. Watu hawa wanatumia jerikani kuchota maji, na wanatumia gari ya mkono kusukuma na kupeleka na kupeleka maji nyumbani.

Hii chupa inabeba dawa ni chupa la kuweka dawa au la kutunza dawa, dawa hili ni dawa za kumeza. Dawa hizi humezwa na watu ambao wakubwa wamekomaa, kumaanisha hii dawa ni dawa ya miti shamba. Dawa nzuri sana ambayo zinatumika humu nchini.

Watu hawa wamekutana nje, wanaelemishwa na mwanamke mmoja ambaye amevaa nguo ambaye ziko na alama , kumaanisha huyu ametumwa ili awaelimishe hawa wengine. Wengine wao ambao wamevaa nguo wanafanana , inamanisha wako na ujuzi na habari ambayo inaka kama...